Jengo hili ni la ghorofa mbili, lina rushani sehemu ya juu iliyotengenezwa na vyuma. Milango yake ya mbao imefungwa na ni ya rangi ya kahawia . Sehemu ya mbele kuna bustani ya maua na mti kando yake ya kijani kibichi.

Hapa ni darasani. Ubao ni wa rangi nyeupe na umezingirwa na kibao chembamba cheusi. Maandishi yanayojumuisha, tarehe, mwezi na mwaka yameandikwa kwa wino wa buluu. Chini yake, herufi ndogo za alfabeti.

Hapa ni shuleni. Madarasa yana milango ya mbao ya bluu. Madirisha hayana vioo bali ni vyuma tu vilivyosimamisha. Paa lake ni mabati. Sehemu ya mbele michoro tofauti imechorwa kama vile bendera ya Uganda na sehemu za jicho.

Hawa ni wachezaji wa mchezo wa kuendesha baiskeli inayobeba watu wawili. Ina sehemu mbili. Wamevalia sare za rangi nyeusi na nyeupe zilizoandikwa neno Kenya. Kichwani, kofia ngumu ya rangi nyekundu. Wako mbioni, kando yao kuna kichaka.

Ni wakati wa usiku taa zimewaka kwenye kiwanja hiki , mwanariadha mmoja wa jinsi ya kike anashiriki mbio amekalia kiti maalum cha watu walemavu chenye magurudumu matatu. Mavazi yake ni meusi na bluu.

Hapa ni uwanjani, mchezaji mmoja anafanya mazoezi. Jina lake ni Samson Ochuka. Mzaliwa wa Kenya, tarehe 13 April 1996. Yeye hucheza michezo ya walemavu. Anashiriki, kukimbia mita mia moja na mia mbili.

Mwanariadha huyu amekalia kiti maalum chenye magurudumu , cha mbio. Kichwani ana nywele ndefu. Amevalia sare nyeusi na nyekundu, iliyo na neno Kenya mbele, nyuma yake kuna watazamaji wachache waliokalia viti vya rangi ya buluu.

Hawa ni wachezaji wa kiume wenye ulemavu. Wao hushiriki mchezo wa kandanda. Wote wamesimama huku wakiwa wameshikilia vyuma viwili mkononi. Wamevalia mavazi ya rangi nyeusi na nyekundu, nywele zao ni fupi.

Huu ni uwanja wa mchezo wa kandanda, umezingirwa na ukuta wa matofali. Wanaume watatu wanacheza mpira, wao ni walemavu. Mmoja amevaa shati ya kijani kibichi na suruali nyeupe, mwingine amevalia shati nyekundu na suruali nyeupe.

Hapa ni shuleni, jengo lake lina gorofa mbili toshani ya vyuma vya rangi ya kijivu mabati pia ni mekundu milango yake ni ya mbao, upande wa mbele nyasi ya kijani kibichi imepandwa pamoja na maua.

Hili ni darasa la wanafunzi. Ubao wake ni wa rangi nyeupe. Umezingirwa na kibao chebamba cha manjano. Una maandishi tofauti yaliyoandikwa kwa wino ya bluu. Madirisha yake yamefunguliwa na yanaleta mwangaza ndani.

Haya ni maabara ya somo la kemia na biolojia , mlango wake wa mbao umefungwa umepakwa rangi ya hudhurungi upande wa juu , kuna maandishi yaliyoandikwa kwa herufi kubwa na wino mweusi, onyesha ni somo lipi linalofanyiwa utafiti humo.

Timu mbili za wanaume walemavu zinacheza mchezo wa kandanda mmoja imevalia sare za kijana kibichi na nyeupe nyingine nguo nyekundu wanakimbia wakiwa wameshikilia vyuma vinavyowasaidia kutembea mikononi mwao katikati yao kuna refa na mpira kando yake.

Wanariadha hawa wa kike wamekalia viti maalum vya walemavu vyenye magurudumu mawili. Vimetengenezwa kutokana na vyuma vigumu. Wamevalia sare nyekundu na nyeusi. Zimeandikwa neno Kenya kwa herufi kubwa na wino nyeupe upande wa mbele.

Mlango huu ni wa mbao, umepakwa rangi. Upande wa juu umeandikwa gredi ya kwanza cha. Chini yake, karatasi nyeupe limebandikwa, lina maandishi yaliyoandikwa na wino mweusi, yanayosoma karibu mwalimu Agnes.

Hili ni darasa la wanafunzi wa gredi ya sita C, mlango wake umepakwa rangi na umefungwa, umebandikwa jina la mwalimu msimamizi, ukuta wake umetengenezwa kwa mawe, mbele yake kuna chuma kirefu cheusi.

Hiki ni kitabu cha hisabati cha mwanafunzi. Kimeandikwa vipindi tofauti na yale aliyoweza kusoma. Kuna michoro ya kiwavi na mamba aliyefungua mdomo wake. Vijisanduku vidogo vimechorwa. Kimeshahihishwa kutumia kalamu nyekundu ya wino.